Ufugaji ng'ombe unaendelea katika chumba hiki, ng'ombe wengine wanakula nyasi wengine wamelala pia wengine wamesimama ng'ombe hizi ni za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi.

Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana, kati ya ndizi hizo kuna ndizi ambazo ni changa bado ndizi zingine zimeza. Ndizi hizi ni zenye afia sana.

Chumba hiki kimewekwa ndiz nyingi sana sakafuni. Ndizi hizi zimeiva na zingine bado hazijaiva, kwa hivyo ziko na rangi yake ya kijani kibichi na zingine zenye zimeva ni za rangi ya manjano.

Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana. Ndizi hizi zimepaliliwa vizuri. Ndizi hizi zimetoa mazao. Ndizi hizi ni zenye afya sana.

Shughuli za kilimo zinaendelea vizuri katika eneo hili, mimea iliyopandwa katika shamba hili inaonekana kuwa imemea na kunawiri vizuri mojawapo ya mimea iliyopandwa katika shamba hili ni ndizi na mahindi.

Shughuli mbalimbali zinaendelea katika barabara hii. Ukiwamo magari na pikipiki pia kwenye barabara hii. Pikipiki imebeba mapipa makubwa ya maziwa. Dereva wa pikipiki hii amevaa kofia ya rangi ya samawati.

Biashara za uuzaji ndizi zinaendelea katika soko hili. Mwanaume mmoja amebeba ndizi moja. Ndizi zingine mingi zimewekwa kwa pamoja katika soko hili.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi mingi zimepandwa katika shamba hili. Mojawapo ya ndizi imetoa mazao lakini bado hii ndizi haijakomaa.

Wateja wengi wamekuja kwenye chumba cha kununua maziwa, kinachoitwa Destiny Dairies. Wamesimama wakingoja kuhudumiwa. Kwa hawa wateja, wawili ni wanawake, wengine ni wanaume.

Ndizi mingi zimevunwa na zikawekwa kwa pamoja, hivi basi eneo hili ukulima wa ndizi umebobea ndizi hizi ni ndizi ambazo zimekomaa zaidi.

Haya ni mapipa ya maziwa. Mtu mmoja ana chija maziwa kutoka kwa pipa moja. Mtu huyu, amevaa tabasamu kubwa usoni mwake. Pia amevaa kabuti na koti nyeusi.

Shamba hili limega vipande na limepandwa mimea tofauti tofauti. Shamba hili lina kipande ambacho kimelimwa na mimea iliyopandwa kwenye shamba hili ni kama vile, ndizi na mahindi.

Ndizi mbili zimewekwa juu ya meza ya mbao, ndizi hizi zinaonekana ni ndizi zilizoiva na zikaiva zaidi.

Biashara za uuzaji ndizi zimenoga kwenye soko hili. Mama na baba wameleta ndizi zao kwenye soko hili. Mama mmoja ameshika ndizi moja na baba mwingine ameshika ndizi nyingine. Kando ya ndizi hizi kuna kikapu.

Vijana wawili wako katika shughuli ya kuosha ng'ombe. Ng'ombe huyu akiwa ni wa rangi ya hudhurungi na mwingine ako na rangi nyeusi na nyeupe. Mvulana mmoja anamsaidia mwingine kumwaga maji na huyu mwingine pia akisugua ng'ombe hii.

Shamba hili ni shamba la mahindi. Shamba hili limepandwa mahindi mengi sana. Mahindi hii imepeliliwa vizuri ingawaje mahindi hii imekatikakatika matawi.

Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana. Ndizi zingine bado hazijatoa mazao. Kuna zile ambazo zimevunwa na kuwekwa chini Kwa pamoja . Baba mmoja aliyevaa viatu za mvua amesimama Kando ya ndizi hizi.

Biashara za chakula mbali mbali zinaendelea katika soko hii, chakula mbichi na ile imeiva imewekwa kwenye vibanda iliziuzwe, baadhi ya vyakula hivi ni ndizi, nyanya, na vitunguu.

Mama mmoja anaendeleza shughuli za uuzaji wa ndizi zilizoiva sokoni. Mama huyu ana vibanda viwili ambavyo amewekelea ndizi nyingi sana.

Shughuli mbalimbali za biashara zinaendelea katika soko hii. Vibanda tofauti tofauti vinauza vyakula vimbichi na vile ambazo mbivu kama vile ndizi, nyanya, vitunguu.

Wanaume wawili wamevaa viatu vyeupe na kanzu nyeupe wanachemsha maziwa kwenye jiko mwanamke moja pia amekaa na amevalia kanzu ya rangi nyeupe.

Shambani huku pamepandwa mimea tofauti tofauti . Baaadhi ya mimea iliyopandwa katika shamba hili miti na ndizi zilizochanga ambazo bado hazijakomaa.

Wanaume wawili wako katika shughuli ya kukamua ng'ombe, ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe ng'ombe hawa wamefunga kamba miguu zao za nyuma.

Ukulima unaendelea vizuri katika maeneo haya, baadhi ya mimea iliyopandwa huku ni ndizi, ndizi hii imekomaa na imezaa mazao mazuri ndizi hii ni yenye afya.

Ukulima wa ndizi unaendelea katika eneo hili ndizi nyingi zimelazwa chini, ndizi hizi ni kubwa sana, mtu mmoja ana hesabu ndizi mwingine ameinama chini akiangalia ndizi hizi.

Gari hili limebeba ndizi mingi sana . Gari hili ni ya rangi nyeupe ,dirisha za gari hili zimepakwa rangi nyeusi kando kando.

Shambani huku shuguli za kilimo zinaendelea vizuri, baadhi ya mimea iliyopandwa katika shamba hili, ni ndizi, ndizi hii imetoa mazao, kwa kutoa ndizi kubwa, sana.

Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana. Ndizi hizi zimepangwa kwenye mpangilio mzuri sana. Ndizi zingine bado ni changa hivyo basi hazijaweza kutoa mazao. Ndizi zingine zimekomaa.

Hii ni shamba ya ndizi hivyo basi shuguli za ukulima wa ndizi unaenea katika sehemu hii, ndizi zinaonekana kuwa changa na bado hazijazaa matunda.

Mtu moja ako katika shughuli ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe moja, ng'ombe huyu ni wa rangi nyeupe, huyu mtu amebeba machine ya kukamua ambayo ni rangi nyeusi na rangi ya majibu.

Muuguzi mmoja amebeba chombo ambacho kina dawa nyeupe, Kwa mkono wake wa kulia ameweza kubeba chupa ndogo ambayo anachanganya madawa hiyo nyeupe . Muuguzi huyu amevaa kanzu nyeupe.

Hili ni shamba la mahindi. Mahindi mingi imepandwa katika shamba hili. Mahindi moja imeharibika kutokana na ugonjwa. Mahindi hii imetoa mazao mengi sana.

Kijana moja aliyevaa kofia nyekundu shati nyeusi na suruali nyeusi ako katika shughuli za kukamua ng'ombe mmoja, ng'ombe huyu ni rangi nyeupe.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi wamewekwa mashini ya kukamua maziwa. Ng'ombe hawa wamefungwa na kamba miguu zai za nyuma.

Ufugaji wa ngombe unaendelea vema katika jumba hichi, ngombe wanakula nyasi ,watu pia wanaangalia nyasi hizi. Ngombe hawa ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Shughuli za kuuza ndizi zinaendelea katika soko hili, ndizi nyingi zimeekwa Kwa pamoja, nyuma ya ndizi pamesimama umati mkubwa wa watu . Ndizi hizi zinaonekana kuwa ndizi nzuri sana.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Hivi basi ndizi zimepandwa kwa wingi. Ndizi moja imetoa mazao yake ambayo yanaonekana kuwa mzuri zaidi. Baba mmoja pia amesema akichunguza ndizi hii.

Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa mtaa na wanakula kutoka kwa takataka. Ng'ombe hawa wako katika rangi tofauti tofauti.Ng'ombe zingine ni nyeusi, ng'ombe zingine ni nyeupe, ng'ombe zingine pia ni rangi ya hudhurungi.

Ng'ombe huyu, anakamuliwa na mashini. Maziwa yanatoka yakiingia kwenye pipa la maziwa. Ng'ombe hawa, ni wa rangi nyeusi na nyeupe.

Mwanamme mmoja ako katika harakati ya kukamua ngombe, ameweka ndoo moja chini ya kukamulia ngombe, mwanaume huyu amevaa kofia, ngombe hii ni ya rangi nyeusi.

Shamba hili ni shamba la ndizi . Ndizi hizi zina migomba mirefu sana . Mama mmoja amesimama na mazao ya ndizi . Ndizi nyingi zimewekwa kwenye ardhi.

Mtu ameshika maganda ya ndizi iliyo mbichi. Hapo kando yake kuna ndizi ambayo imeiva. Ndizi zingine ziko bado hazijaiva na ziko na rangi ya kijani kibichi.

Ngombe watano wako katika malishoni, ng'ombe hawa wameekewa nyasi iliyokauka kwenye gurudumu la gari. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe.

Kuna banda kubwa, la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe wanne, wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa na afya sana. Kando ya ng'ombe hawa, kuna birika la maji.

Ng'ombe watano wako katika malishoni wameekewa nyasi iliyokauka. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma ya ng'ombe hawa kuna makazi.

Mkulima wandizi umebobea katika eneo hili, ndizi hizi zimepangwa na kupandwa kwenye laini . Mtu mmoja amesimama katikati ya ndizi hizi, amevaa shatibya njano.

Mama mmoja apo katika shamba ya mimea. Shamba hii imepandwa mimea tofauti tofauti. Baadhi ya mmea zilizopandwa kwa shamba hii ni mboga, njugu ,na mahindi.

Chumba hiki ni chumba cha mbao. Chumba hiki kinatumika na muuzaji wa mahindi. Amechoma mahindi mingi sana an ameinanika kwenye ukuta wa chumba hiki. Hapo pia kuna chupa ya mafuta.

Shhughuli za biashara za ndizi zinaendeleana zimenoga katika soko hili watu wameleta ndizi zao kuuza na wengine pia wamekuja kununua, ndizi mingi zimewekwa Kwa pamoja, zingine zikiwa ndani ya gunia.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Kuna ndizi ambazo hazijaweza kuzaa na kuna zingine ambazo zimekomaa. Ndizi hii inaonekana kuwa yenye afya sana.

Ukulima unaendelea katika maeneo haya. Shamba hili limepandwa mimea tofauti tofauti. Kati ya mimea iliyopandwa kwenye shamba hili ni mahindi na njugu. Msichana mmoja ameinama kwenye shamba hili na ameweka tabasamu usoni.

Mama watano wanapakua chakula kwenye bakuli. Mama mmoja amebeba bakuli tano kwenye mkono wake. Wengine wamesimama wakiangalia pande nyingine.

Ukulima wa mahindi unaendelea vizuri mahali hapa. Mimea ya mahindi imepandwa kwa mpangilio mzuri. Mahindi haya yamepaliliwa vyema. Mahindi haya ni yenye afya sana.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hii imepandwa ndizi nyingi sana. Ndizi hizi bado hazijapaliliwa. Ndizi zingine ni ndizi changa na ndizi nzingine zimeleta mazao.

Mama mmoja ako katika shughuli ya kukamua ng'ombe na maziwa anayaweka kwenye chombo. Ng'ombe hii imefungwa miguu ya nyuma. Mama huyu amekaa kwenye nyasi na amejifunga kitambaa. Pia amevaa suruali ya rangi ya samawati.

Mama mmoja ako katika shughuli ya kukamua ng'ombe mama huyu amejifunga leso na anainama na anakamua maziwa, ameweka ndoo iliyo na rangi ya samawati na rangi ya kijivu akikamua kwenda ndani.

Ng'ombe hawa wanakamuliwa maziwa. Wamewekewa mashine ili kutoa maziwa na kuelekeza kwenye vyombo tofauti tofauti. Ng'ombe hawa wamefungwa miguu yao ya nyuma. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe.

Ukulima wa ndizi unanoga katika sehemu hii, ndiizi mingi zimepandwa kwenye shamba hili, ndizi hizi hazijapaliliwa kumemea nyasi kando kando ya ndizi hizo, kuna ndizi moja au mbili zenye zimetoa mazao.

Mwanamme mmoja ako katika shughuli ya kukamua ng'ombe mmoja. Hivi basi ako na ndoo iliyo ni ya rangi ya samawati ambapo anakamua maziwa. Mwanaume huyu ameinama ili aweze kukamua ng'ombe vizuri.

Mwanamke mmoja hapo katika shughuli ya kunyunyizia ng'ombe dawa. Mwanamke huyu amebeba pampu mgongoni. Mwanamke huyu amevaa sare au kanzu ya rangi ya samawati.

Mtu mmoja, ameshikilia ndizi mkononi. Ndizi hii imeganduliwa maganda, na ndizi hii bado haijaiva. Kando yake kuna ndizi zingine ambazo bado hazijatolewa maganda.

Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana. Hivi basi, mama mmoja ameketi akigandua maganda ya ndizi pole pole. Ndizi hizi, zinakaa zenye afya sana.

Mwanamme mmoja ako katika shughuli ya kumwaga maziwa kwenye vyombo vieupe ambavyo viko juu ya lori. Mwanaume huyu ako na ndoo ya kijani kibichi pia amevaa sweta nyeusi.

Hiki ni chumba cha ng'ombe kunywa maji, ng'ombe mmoja ambaye ni wa rangi nyeusi anakunywa maji kutoka mahali hapa ardhi inakaa kukauka kando kwenye ng'ombe anakunywa maji kuna vibuyu mbili zimesimamishwa pale.

Shughuli za biashara ya ndizi zinaendelea katika soko hili. Ndizi nyingi zimewekwa kwa pamoja watu wengine wakiwa wanaweke ndizi hizi kwenye lori.

Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana. Ndizi hizi zimepaliliwa vizuri. Ndizi hizi ni ndizi changa ambazo hazijaanza kutoa mazao. Ndizi ni zenye afya sana.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Ndizi nyingi zimepandwa kwenye shamba hili. Kuna ndizi ambazo bado ni changa na hazijaweza kutoa mazao. Ndizi moja imetoa mazao. Mwanaume mmoja ameshikilia ndizi iliyokomaa.

Shamba hili limepandwa ndizi, ndizi hizi zimepandwa na mpagilio mzuri. Ndizi hizi baado ni changa hivyo basi hazijatoa mazao. Ndizi hizi ni zenye afya sana.

Watu wawili wanapima maziwa mavazi moja ni ya jinsia ya kike na nyingine ni ya jinsia ya kiume. Wanamwaga maziwa haya kwenye chombo kingine kutoka kwa kibuyu kilichokua na rangi ya kijani.

Ukulima wa ndizi unaendelea katika sehemu hii, ndizi mingi zimepandwa kwenye shamba hili. Ndizi hizi zimepangwa kwenye laini, shamba hili la ndizi limepaliliwa vizuri, ndizi hizi bado ni changa na hazijatoa mazao.

Shamba hili ni shamba la mahindi. Mwanaume mmoja amevaa saa mkononi na sweta yake ni ya rangi ya samawati. Ameshikilia tawi moja la mahindi. Mahindi haya yameshikwa na ugonjwa.

Ukulima wa ndizi unaendelea katika eneo hili, ndizi hizi zimepandwa kwenye laini. Ndizi hizi, bado ni changa na hazijaweza kutoa mazao. Ndizi hizi zimepaliliwa vizuri.

Mkulima huyu anapanda migomba ya ndizi. Kando yake amepanda migomba miwili. Watoto wawili wamesimama kando yake wakiwa wanamwangalia vile anavyopanda ndizi hii.

Mzee mmoja ako katika harakati ya kusafirisha maziwa. Maziwa haya yamewekwa kwenye mitungi kadhaa. Pikipiki mbili nazo zipo zimewekelewa maziwa juu yake.

Kijana mmoja, anaendeleza shughuli za malisho ya ng'ombe. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na moja ni wa rangi nyeupe. Kijana huyu amevaa shati ya rangi ya samawati.

Katika soko hili, biashara ya kuuza ndizi imenoga. Hivyo basi, ndizi kubwa kubwa zimewekwa ardhini ili zipate wateja. Ndizi hizi ni kubwa na zenye afya.

Baba mmoja ako kwenye shughuli ya kukamua ng'ombe. Anatumia ndoo nyeupe kukamulia maziwa haya. Ameketi kwenye mawe anapokamua. Amevaa nguo iliyo ni ya rangi kijani kibichi. Amefunga ng'ombe huyu miguu za nyuma.

Mwanaume mmoja, ameshika ndizi na mkono wake mmoja. Baadhi ya ndizi hizi, zimeiva na kubadilisha rangi kuwa ya manjano. Zingine bado ni mbichi, hivo basi ni za rangi ya kijani kibichi.

Ndizi mingi zimevunwa na kuwekelewa kwenye ardhi. Ndizi hizi zimekatwakatwa vipande vipande. Ni ndizi zingine ziko kamili na hazijakatwa hata kidogo. Ndizi hizi zinaonekana hazijakomaa.

Shughuli za ufugaji ngombe zinaendelea ,ngombe wengi wamewekwa katika chumba chao, ngombe wengi wakiwa ni rangi nyeusi na nyeupe . Kuna pia ngombe mmoja ambaye ni ya rangi ya hudhurungi .

Ndizi migomba mitatu imewekelewa chini ambayo ni mbichi na kunazo zenye zimewekelewa juu ya hizi tatu ambazo zinaonekana kuwa zinaelekea kuiva.

Mama wawili wanaendeleza shughuli za uuzaji wa ndizi zilizoiva katika soko hili. Mama hawa wana vibanda tofautitofauti ambavyo wamewekelea ndizi zao zilizoiva.

Mapipa mengi ya maziwa yanashukishwa kwenye lori na wababa wawili, baba mmoja amevaa kabuti nyeupe akichuja maziwa kutoka kwa pipa moja, baba huyu amevaa kofia nyeupe pia.

Ngombe mmoja ambaye ni wa rangi nyeusi na nyeupe, anakamuliwa na mashini moja . Mziwa imeingia kwenye chupa, hivu basi huyu ngombe amefungwa miguu zake za nyuma na kamba.

Kina mama wanne wameketi chini wakipakua unga kwenye kibakuli tofauti tofauti, mama hawa wamejifunga leso na vilemba kichwani mama mmoja kati ya hao amebeba mtoto wake mkononi.

Baba mmoja anaendeleza shughuli za ukulima wa ndizi. Ndizi hizi zimepangwa kwenye laini. Ndizi hizi bado ni changa na hazijapata kutoa mazao.

Shughuli za ufugaji ng'ombe zinaendelea . Mtu mmoja anosha ng'ombe hizi na amevaa viatu za mvua vyeusi na sweta iliyo na rangi mbili , rangi ya kijivu na samawati . Ng'ombe hawa ni wa rangi ya hudhurungi na nyeupe.

Mtu mmoja anashughulikia ng'ombe yake kwa kuinyunyizia dawa. Ng'ombe hii iko kwenye chumba chake. Viwasi huyu, baba amevaa kofia ya manjano na pia amevaa kanzu ya manjano.

Mapipa mengi ya maziwa imeekelewa chini, mtu mmoja ambaye amevaa kofia nyeupe na kanzu nyeupe anapoma maziwa, hivo basi mwingine amevaa sare ya samawati akiwa anaandika kitabuni.

Hii ni shamba ya ndizi, ndizi zimepandwa mingi sana kwenye shamba hili. Ndizi moja imezaa ndizi kubwa sana. Ndizi hii imekomaa, ivyo basi ukulima wa ndizi maeneo haya umenoga.

Ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi wamelala chini kwenye mchanga kumemea nyasi pande zingine lakini pande zingine ziko tu na udongo.

Ukulima umenoga katika eneo hili, eneo hili, mimea iliyopandwa katika shamba hili ni mahindi, mahindi haya yametoa mazao mazuri sana, mahindi haya yamekauka.

Mwanaume mmoja amebeba ndizi iliyoiva mkononi, kando yake Kuna ndizi ingine ambazo Bado hazijeiva Kwenye meza Kuna bakuli ambayo ni ya rangi ya samawati.

Shamba hili ni shamba la ndizi, ndizi miingi zimepandwa kwenye shamba hili, kuna ndii ambazo bado ni changa, ndizi zingine zimetoa mazao na mazao yao yanaonekana kuwa mazuri sana.

Watu wanaendeleza shughuli tofautitofauti katika soko hili baadhi ya biashara zinazoendelea katika soko hili ni biashara ya ndizi. Mwanaume mmoja amebeba ndizi kubwa sana mkononi ndizi zingine zimewekwa chini.

Mama mmoja anaendeleza shughuli za ukulima shambani mwake, mama huyu amelima ardhi vizuri . Baadhi ya mimea alizopanda kwenye shamba lake ni ndizi kuna ndizi zenye zinatoa mazao na zingine bado ni changa.

Ukulima unabobea katika shamba hili. Mimea imepandwa tofauti tofauti. Baadhi ya mimea iliyopandwa Katika shamba hili ni ndizi. Ndizi nyingi sana zimepandwa katika shamba hili.

Ufugaji wa ngombe, unaendelea katika chumba hiki, kwenye magunia kuna chakula cha ngombe, ndovu pia wako katika shuguli, za kukula chakula walicho wekewa, kuna ngombe za aina tofauti tofauti.

Ng'ombe huyu amefungwa kwenye mti. Ng'ombe huyu ako na vidonda mwili mzima. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeusi na sehemu zingine ni rangi nyeupe.

mtu mmoja amegandua ndizi mbichi. Kando yake kuna maganda ya ndizi hizo mbichi, kuna ndizi moja ambayo imeanza kubadilisha rangi na kuonekana kuiva. Ndizi zingine bado ni mbichi.

Mtu mmoja anamwaga maziwa kwenye pipa za maziwa , naye mtu wa pikipiki anaandika kitu kwenye karatasi . Mtu wa pikipiki amevaa kofia ya manjano . Kuna mitungi mingi iliyokua imebebwa na hii pikipiki .

Kuna gala kubwa ya marobota ya nyasi.,ambayo huenda yakawa chakula cha ng'ombe, farasi au mbuzi. Marobota haya yamepangwa katika safu kubwa.

Mtu mmoja ameshikilia ndizi kwenye mkono , ndizi hiii imeiva na kukuwa rangi ya manjano ndizi hii ni ya afya sana

Biashara ya ndizi inaendelea katika soko hii. Ndizi zimechunwa kwa wingi na zikawekelewa kwenye ardhi katika soko hii. Ndizi hizi bado ni mbichi, ziko ya rangi ya kijani kibichi.

Shamba hili, ni shamba lililopandwa ndizi mingi sana, ndizi hizi zimewekewa mbolea kando kando. Shamba hili limepaliliwa vizuri. Ndizi hizi baado hazijaanza kutoa mazao.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana. Ndizi hizi zimepaliliwa vizuri na shamba ikawa safi. Ndizi hizi bado ni changa na bado hazijaanza kutoa mazao.

Mama mmoja, ako katika shughuli za ufugaji ng'ombe. Ng'ombe wengi wakionekana wako na rangi nyeupe. Mama huyu anaosha ng'ombe mmoja akitumia paipu.

Shughuli za ukulima zinaendelea katika shamba hili, ukulima huu ni ukulima wa ndizi, ndizi zimepandwa katika shamba hii na zimepandwa kwenye laini.

Mtu mmoja ako katika shughuli ya kuosha ng'ombe na dawa amebeba pampu mgongoni, amevaa kofia ya rangi ya manjano na pia amevaa koti ya rangi ya manjano anapofanya shughuli hii.

Ukulima wa ndizi unaendelea katika maeneo haya. Hili ni shamba la ndizi. Ndizi zimepandwa, kuna zile ambazo, bado hazijakomaa na zingine zimetoa mazao mazuri zaidi.

Ukulima wa ndizi unabobea katika sehemu hii. Kuna ndizi nyingi ambazo zimepandwa katika shamba hili. Ndizi moja imezaa ndizi nzuri sana. Ndizi hiyo imeshikwa na mwanamme moja na imeiva.

Mahindi mingi imebandikwa sakafuni ili kukauka. Mwanaume mmoja ameinama akiwa ameshika hindi moja mkononi, akidondoa mahindi hiyo.

Ukulima wa ndizi unaendelea katika mahali hapa. Ndizi moja imezaa mazao. Ndizi hii ni ndizi imekomaa vizuri sababu imeanza kubadilisha rangi toka rangi ya kijani kibichi kwenda rangi ya manjano.

Shamba hili limepandwa ndizi. Ndizi ni nyingi sana katika shamba hili. Kuna zile ambazo zimeiva na kubadilisha rangi kuwa ya manjano. Zingine bado hazijaiva.

Mtu mmoja anajishughulisha kukamua ng'ombe. Hivyo basi ako na pipa la maziwa na ng'ombe pia ameifunga miguu. Ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Shamba hili ni shamba la ndizi, shamba hili limepangwa ndizi nyingi, ndizi hizi hazijapaliliwa kando yake kumemea nyasi mingi, ndizi hizi zinaonekana kuwa na afya.

Kina mama, wanapakua chakula, chakula hiki ni mchele, wanapakua kwenye bakuli, zenye ni za rangi, ya samawati, na, kijani kibichi, wanawake hawa, wanatoa chakula hiki kwenye, chungu cha kupika.

Wanaume wawili wako katika harakati ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe tofauti tofauti ,wanatumia mashine za kukamua na kuelekeza maziwa kwenye mapipa la maziwa, ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe.

Mkulima apo katika shamba lake la mahindi. Mkulima huyu amechuna mahindi moja na amebeba mkononi. Mkulima amevalia kofia kichwani na pia ako na tabasamu.

Pahali hapa pamepandwa ndizi nyingi sana pia kuna chakula ya ngombe iliyoekwa chini, pia kuna makazi kando ya nyasi hii, ndizi hizi bado hazijazaa.

Mama mmoja anaendeleza shuguli ya biashara ya ndizi zilizoiva kwenye kibanda chake, mama huyu amevalia kilemba kichwani, nyuma yake pia kuna watu wengi wanaokua wamesimama.

Ufugaji wa ng'ombe unaendelea katika chumba hiki. Kuna ng'ombe wengi katika chumba hiki. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe mmoja amewekewa kitu cha rangi ya kijani kibichi kwenye masikio.

Shamba hili ni shamba lililopandwa ndizi nyingi sana, kuna ndizi ambazo ni changa na kuna ndizi ambazo zimekomaa, mama mmoja ameshikilia ndizi iliyokomaa, mama huyu amevaa miwani.

Ukulima wa ndizi umenoga katika sehemu hii, ndizi moja imetoa mazao. Ndizi hii ni ndizi ambayo bado haijakomaa lakini inaelekea kukomaa. Iko na rangi ya kijani kibichi.